Shughuli za kuwapa wanainji chanjo umenoka katika mji mkuu wa Nairobi, mmoja wa madaktari ametembea kwenye mji huo akiwapa wanainji chanjo.

Waziri wa afya wa hapa nchini Kenya amelitembelea hospitali moja hapa jijini Nairobi na kuwapata wanawake pamoja na wanaume na kuwazungumzia umuhimu wa kuwa na afya bora.

Kwenye mlango wa hospitali pamewekwa maji ya mfereji na sabuni ambapo watu wanaweza kunawa. Watoto wawili wanaonekana wakinawa kwa kutumia maji hayo kabla ya kupata huduma na daktari.

Wizara ya afya imezindua mradi mpya ya kuwasaidia wananchi kupata maji safi ya kutumia. Hii ni kutokana na visa vingi vilivyoripotiwa vya ugonjwa wa kipindupindu.

Serikali ya kaunti hivi sasa inashirikiana na wizara ya afya, ili kuwatuma wafanyakazi wa kaunti ili kuja kuondoa takataka zilizotupwa ovyoovyo. Kwa kuwa takataka hayo yanazidi kuathiri afya ya wananchi.

Mwanamke mmoja katika kaunti ya Kisumu ambaye ana ujuzi wa kutengeneza dawa za kiasili kwa kutumia miti shamba. Ameweka dawa zake ambazo ametengeneza kwa kibanda moja hapo ili aweze kuuza dawa hizo kwa wale wanayohitaji.

Mvua kubwa inayoshuhudiwa kunyesha hapa nchini imesababisha mafuriko. Mafuriko hayo yameathiri shughuli za usafiri katika miji kuu hapa nchini. Wananchi sasa wameathiriwa kiafya, kwani wengi wao wameweza kupatwa na ugonjwa wa Malaria na Kipindupindu.

Wizara ya afya hivi sasa ikishirikiana na serikali kuu ya Kenya imewatoa maafisa wa afya na madaktari ili kuzunguka katika sehemu mbalimbali za nchi na kuwapa wafanyikazi kokote walipo ikiwa ni kazini chanjo.

Mzee mmoja wa jamii ya kimaasai ambaye anajali afya yake, amelitembelea kituo cha afya ili aweze kupata chanjo ya virusi vya korona. Vile vile amezingatia afya bora kwa kuwa amevalia barakoa.

Daktari mmoja katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kisumu, anazikagua dawa zilizowafikia kwenye hospitali yao ili ajue ni ipi itaweza kuwasaidia kutibu wagonjwa walio nao.

Mwanamke mmoja katika county ya Kisumu ambaye amekuwa na shida ya meno ameamua kuitembelea hospitali ya rufaa ya Kisumu na kumuona daktari wa meno ili aweze kung'olewa meno hiyo inayomsumbua.

Moto uliozuka na kutoa moshi mwingi umezimwa na mwanamke mmoja hapa kwa kutumia vile vifaa vya kisasa ambavyo vinatumika kuzima moto . Moto hiyo ingeathiri afya yao.

Kutokana na ukame unao shuhudiwa katika kaunti ya Turkana, wanawake sasa wanalazimika kuchota maji kwenye mito na maji hayo si safi kwani ni machafu na yanaweza kuwapatia ugonjwa wa kipindu pindu.

Wananchi watano wa kaunti ya Nakuru wanaonekana kukusanya takataka iliyotupwa ovyo ovyo karibu na makao yao. Hii ni kwa sababu takataka hiyo inawaathiri kiafya pamoja na watoto wao.

Shughuli za matibabu zimenoga katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kericho. Kwani kuna wagonjwa wengi ambao wamekuja kuwaona daktari ili wapate chanjo. Mwanamke mmoja amempeleka mtoto wake katika hospitali hiyo ili apate chanjo na anahudumiwa na daktari.

Kuna daktari mmoja hapa mjini Kericho ambaye anasema kuwa ana uwezo wa kutibu mtu awe na nyota au aweze kupata biashara. Ili kumpata daktari huyo unaweza kumpigia simu kwa nambari sufuri saba moja tatu nne moja tisa tano tatu nne.

Afisa mkuu wa afya amemtembelea mwanamke mmoja nyumbani kwake katika kijiji cha Kongoleni ili aweze kumpa umuhimu wa kuleta mtoto wake hospitalini akapate chanjo.

Daktari mmoja mwanamke ambaye ameshika paketi za sodo nyingi ameahidi kuwa ataweza kulitembelea vijiji vya wale wasichana na wanawake ambao hawajiwezi ili awasaidie na sodo hizo.

Ni muhimu kuzingatia afya njema, kwa kuosha mikono yako kwa kutumia maji safi na sabuni kila wakati. Watu wawili waliovalia barakoa wanaonekana kuosha mikono yao, baada ya kutoka shambani ilhali watu wawili pia mwanamke na mtoto wanawasubiri wamalize ili nao waweze kunawa mikono.

Serikali pamoja na maafisa wa afya hutembelea miji hapa nchini Kenya ili kuangalia hali wananchi wanavyoishi katika miji hiyo. Ikiwa nyumba imejengwa karibu na eneo ambalo takataka linatupwa kwa wingi na inaweza kuhatarisha maisha yao, jumba hilo hukoromoshwa.

Je? Umekuwa ukiumwa na kichwa na umekuwa ukitafuta dawa? Nina habari njema kuwa unaweza kupata dawa ya siha. Dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa. Vilevile, dawa hii inasuluhisha tatizo la kisunzi cha mara kwa mara.

Mara mingi unapompeleka mtoto wako mchanga hospitalini au kwenye kliniki ili kupata chanjo anapodungwa na daktari huwa mtoto analia na wewe kama mama huwa unahisi ile uchungu ambayo mtoto hupitia.

Zamani watu walipogonjeka waliwatembelea wazee au wanawake waliokuwa na ujuzi mwingi wa kutibu magonjwa kwa kutumia dawa za kiasili. Dawa hizi ni kama matawi yaliyoshagwa ili kuweze kutibu magonjwa.

Wewe kama mzazi unapompeleka mtoto wako kliniki au hospitalini ili akatibiwe na wakati anapolazimika kudungwa sindano, kabla ya daktari kumdunga sindano kwanza humchezesha mtoto ili akili yake isikuwe kuwa anadungwa sindano na aweze kukataa au kulia.

Mtoto anapozaliwa, mapema kiasi huwekwa kwenye kifaa kinachojulikana kwa kimombo kama incubator . Kifaa hiki huweza kumsaidia mtoto kupata joto, na daktari ambaye humweka kwenye kifaa hiki humwangalia kwa makini.

Wakati ambapo virusi vya korona vilitangazwa kuwa hapa nchini, vilevile chanjo ya virusi hivyo ilitokea na watu waliona ni vyema waende wapate chanjo ya virusi vya korona, ili kuzuia kupata ugonjwa huo.

Kutokana na uhaba wa maji uliosababishwa na ukame, serikali ya kaunti ya Nairobi, iliizindua mpango mpya wa kuwasaidia wananchi kupata maji.

Wewe kama mkulima wa mahindi, mahindi yanapoanza kumea wakati bado ni changa, ni muhimu uyanyunyuzie dawa. Dawa hii itasaidia mahindi ili isishikwe na wadudu wanaoweza kuikula na ikose kutoa mazao.

Unapotembelea hospitali, unaweza kuhudumiwa na zaidi ya daktari mmoja. Wa kwanza huwa anachukua jina lako na pia kukupima presha, ili aweze kujua kama presha yako imepanda au imeshuka, kisha anakupeleka kwa daktari mwingine ambaye ataweza kukutibu ikiwa una ugonjwa wowote.

Mwanamke mmoja katika kaunti ya Kericho .Alipoenda kujifungua, alishindwa na hivyo basi alifanyiwa upasuaji ambao ulilazimisha madaktari watoe mtoto kwenye tumbo ili mama huyo ama mtoto huyo asifariki.

Kutokana na mafuriko yanayoshuhudiwa hapa nchini hasa katika maeneo ya Ahero ilioko mjini Kisumu, watu wengi wameweza kusombwa na maji na maji haya yameweza kufanya choo kujaa na hivyo basi kuathiri afya ya watu wengi.

Mwanamume mmoja aliyevalia shati yenye rangi ya kijani kibichi, amelitembelea hospitali ili kuweza kupata chanjo la virusi vya korona. Vilevile, amezingatia masharti kwa kuvaa barakoa.

Kutokana na mvua kubwa ulionyesha hapo jana usiku, mafuriko yameshuhudiwa katika miji mbali mbali na msongamano wa magari umekuwa mengi barabarani hadi gari la usafiri la wagonjwa haliwezi kupita kwa kuwa msongamano ni mrefu.

Wakati ambapo unashida yeyote ya meno, labda unahizi ikiwa unaumwa na meno. Unapoenda kumwuona daktari wa meno kabla akung'ole meno hiyo ama akuwekee dawa itakayo kusaidia huwa unadungwa shindano ambayo ukusaidia kuhisi maumivu zaidi.

Katika hospitali, kuna aina nyingi za dawa zinazotumika kutibu maradhi. Dawa hiyo inaweza kuwa ya kumeza, inaweza kuwa ya kukunywa, au pia inaweza kuwa dawa unayopaka mwilini.

Mwanamke mmoja katika mji wa Narok alijifungua mtoto wa kiume hapo jana katika hospitali mpya iliyofunguliwa wiki iliyopita. Jamaa na marafiki walijikusanyika ili kuja kumpongeza kwa kupata mtoto.

Dawa za miti shamba zilizoundwa kwa njia ya kiasili na wazee wa zamani. Baada ya kutengenezwa ziliekwa kwenye chupa za plastiki na baadaye kupelekwa kwenye vibanda ili kuuzwa, kwa kuwa dawa hizo ziliaminika kutibu magonjwa.

Serikali pamoja na wizara ya afya ilizindua mradi mpya wa kuwasaidia wananchi kupata maji safi ya kutumia katika kaunti ya Turkana. Hii ni kwa sababu wakazi hao walikuwa wanaathirika na magonjwa mbalimbali kwa kuwa wanatumia maji chafu.

Mwanamke mmoja aliyevalia kofia ya rangi nyekundu amempeleka mtoto wake hospitalini ili aweze kupata chanjo. Mama huyo anajua umuhimu wa kuchanja mtoto kwa hivyo ameona ni bora afike hospitalini ili mtoto apate chanjo.

Je, umesikia kuhusu dawa inayojulikana kama muarubaine? Dawa hiyo imetengenezwa kwa mitishamba au vifaa vya kiasili vya hapo zamani. Dawa hii inaaminika kutibu zaidi ya magonjwa mengi.

Wewe kama mzazi, ni vyema umchukue mtoto wako mchanga kwenye kliniki ili apate chanjo inayohitajika, ambayo itamkinga dhidi ya maradhi. Nawe, wewe kama daktari anayepeana chanjo, ni lazima uyafuate masharti kwa kuvaa barakoa au vifaa vingine vya kiafya ambavyo vitakutenga dhidi ya kupata magonjwa.

Kutokana na uongezeko wa watu wanaogonjeka kwa sababu ya ugonjwa wa kipindupindu, kwa sababu ya kutumia maji machafu, serikali ya kaunti ya Kajiado, imeamua kuzindua njia ya kuwasaidia wananchi kupata maji safi, ili wajiepushe na ugonjwa huo wa kipindupindu.

Mama mmoja aliyepata ajali mwezi uliopita na kupelekwa hospitalini kisha kupata matibabu, bado yupo hospitalini na anasaidiwa na daktari kufanya zoezi kwenye miguu ili aweze kutembea.

Unafaa uzingatie vyakula ambavyo unavyokula, vyakula vilivyo na sukari nyingi au vitu kama peremende na biskuti zinaweza zikafanya ukaumwa na meno hadi meno hiyo ikafanya uende hospitalini, ili ing'olewe.

Mwanaume mmoja mwenye ulemavu mjini kakamega ameonekana kuzingatia afya bora kwa kuweka maji hapo nje ya msalani kwa kuwa ili kuwahamasisha watu kuwa wanapotoka chooni waweze kutumia maji hiyo kunawa ili wapunguze uambukizi wa magonjwa.

Kutokana na ukame nao athiri sehemu mbalimbali za hapa nchini, wananchi sasa wanalazimika kwenda kuchota maji chafu ambayo huleta ugonjwa mbalimbali.

Baada ya mtoto au mtu mzima kupokea chanjo ni sharti daktari aliyempa chanjo hiyo aweze kulipaka kucha lake lililo ndogo zaidi kwa kutumia kalamu yenye rangi ya wino. Rangi hiyo itaweza kuonyesha kuwa mtu huyo ama mtoto huyo amepokea chanjo na asirudie kupata chanjo lingine.

Je, wewe ni mgonjwa au mwaathiriwa mwenye anayetafuta dawa ya tezi dume kupanuka? Kwa sasa kuna dawa hiyo ambayo inajulikana kama Gudaton. Dawa hii imetengenezwa na miti za kiasili ambayo inaaminika.

Hapo zamani, watu walipokuwa wagonjwa walikuwa wakitibiwa kwa kutumia dawa ya miti shamba. Hata hivi sasa, kuna baadhi ya watu ambao hutumia dawa ya miti shamba ili kutibu maradhi yoyote. Dawa hiyo ya miti shamba inajulikana kutibu magonjwa mengi mbalimbali kama vile ugonjwa wa kisukari na magonjwa mengine.

Maafisa wa afya na madaktari, walipata muda wa kuwatembelea watoto katika mashule zao, ili kuwaelezea umuhimu wa kujikinga dhidi ya maradhi.

Mwanamume mmoja mjini Nanyuki amelazwa hospitalini kwa kuwa anangoja kufanyiwa upasuaji, mwanamume huyo amevaa miwani na ako na muuguzi ambaye anamwangalia.

Mwanamke mmoja mjini Kericho amejifungua mtoto wa kike na akamwita jina Aisha. Mwanamke huyu ana furaha sana kwa kupata mtoto wa kike.

Mama anapojifungua mtoto mdogo kabla ya muda wake wa kuzaa kufika mtoto huyo hulazimika kupelekwa katika kitu kinachojulikana kwa kimombo kama incubator ili aweze kukua kua na viungo vyake vya mwili ziweze kukua na kukomaa kiasi kidogo.

Chanjo la ugonjwa wa polio hupewa kwa njia ya kudungwa sindano. Chanjo hiyo ni muhimu hasaa kwa watoto wachanga kwani ukikosa kupata chanjo hiyo unaweza kuwa mlemavu na ukose kutembea.

Mwanamke mmoja ametembelea kituo cha afya iliyoko karibu naye katika county ya Meru. Mwanamke huyo ameenda ili daktari aweze kumwangalilia sikio na kuweza kumwoshea kwa kuondoa uchafu.

Maafisa wa afya mjini Kisumu wameanzisha kampeni ya kuwapelekea wasichana wasiojiweza sodo, vilevile wanawafunza wasichana na wamama umuhimu wa kutumia sodo.

Je, unajua mafuriko yana hatari mengi sana hapa nchini. Kutokana na mafuriko nyumba za watu hupororomoka na maji hiyo huweza kusomba kila kitu na kuwafanya watu kukosa makao.

Wizara ya afya, ikishirikiana na serikali, imewatuma madaktari na afisa wa afya, kuwatembelea wananchi hata katika vijiji vyao ili kuwapa chanjo.

Wewe kama muuguzi, anayetibu wagonjwa, walio na magonjwa mbalimbali, ni vyema kulinda usalama wako. Ni vizuri uvae barakoa, au uvae glovu, au manguo yanayoweza kukuchunga dhidi ya magonjwa yanayoweza kusambaa.

Wewe kama mwanamke mjamzito, unapoenda kujifungua katika hospitali yoyote iliyoko karibu nawe utapata mkunga ambaye atakusaidia kujifungua. Mkunga ndiye yule atakaye kuambia ikiwa mtoto yu karibu kuja na kukupa motisha ili ujifungue kwa njia rahisi.

Mvua kubwa ambao unasababisha mafuriko huwa unaathirisha shughli za usafiri kwa kuwa watu wanalazimika kutembea kwa miguu kwa vile magari na pikipiki hayawezi kupita. Vile vile maji haya huwa chafu na huweza kuathiri afya ya mtu.

Wakati ambapo virusi vya korona vilipatikana kuwa hapa nchini serikali ilitoa masharti kuwa ni lazima mtu awe mita moja na mwenzake. Hadi hospitalini unapoenda kumwona daktari lazima ukae umbali wa mita moja.

Unapoenda kumwona daktari, lazima kwanza umpe maelezo yako ya jina yako, miaka yako, mahali ambapo unaishi, una ugonjwa gani, ulianza lini na ikiwa unaogopa kuwa unaweza zidiwa umpe namba yako ya simu au uchukue yake ndio magonjwa yakizidi utampata kwa haraka.

Dawa inayojulikana kwa kimombo kama She need, folic acid, and iron ni dawa ambayo inakusaidia kupata nguvu na kusaidia mwili kuweza kupigana na magonjwa. Dawa hiyo vilevile inasaidia kunyorosha ngozi yako, nywele, pamoja na makucha.

Mama anapompeleka mtoto wake mchanga kwenyen hospitali au kliniki ili aweze kupokea chanjo, huwa anamwongelesha kwa lugha ya kumfurahisha ili mtoto huyo asiweze kuhisi uchungu wa kudungwa.

Je unajua kuwa unaeza pata dawa za kiasili za kitamaduni inayojulikana kama maasai katika kliniki. Dawa hiyo inapatikana nchini au nje ya Tanzania kwa shilingi mia moja.

Wizara ya afya pamoja na serikali imeamua kuwatuma maafisa wa afya na madaktari katika kaunti za Narok, ili kuwaongelesha wanawake na wanajamii wengine wanaojihusisha na tabia ya ukeketaji. Wameenda hapo hivo ili kuwaelezea madhara inayoletwa na ukeketaji.

Kwenye hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kisumu, mtoto mmoja amelazwa hospitalini na daktari pamoja na gavana wa kaunti hiyo ambaye ni Anyang' Nyong'o wamekuja kuangalia jinsi mtoto huyo anavyoendelea .

Kutokana na ukame unaoshuhudiwa sehemu za Turkana. Serikali pamoja na wizara ya afya imeamua kuanzisha mradi wa kuwasaidia wananchi kupata maji safi. Wananchi hao wamekusanyika pamoja na watoto wao na mitungi ili kuja kupata maji safi angalau ya kutumia.

Je, unajua kuwa, kwa wale ambao wanapenda kucheza mchezo unaojulikana kwa kimombo gymnastics , hivi sasa wako na dawa inayojulikana kwa kimombo SOLD .D , dawa hii inawasaidia katika kuongeza damu na kuwasaidia kupigana na magonjwa mengine.

Je, una shida yoyote ya masikio? Ikiwa unahisi unaumwa na sikio au sikio lako lina shida yoyote ni vyema utembelee hospitali iliyoko karibu nawe ili daktari aweze kuangalia ni nini inayoweza kuwa ni shida kwenye sikio.

Shughuli za matibabu zimenoga katika hospitali moja hapa, mkoani. Kwenye hospitali hiyo kuna wagonjwa ambao wamelazwa na kuna wale ambao wanaanza kuhisi nafuu.

Unapoenda hospitalini ili ukaangaliwe na daktari ikiwa hauhisi vizuri, daktari huwa anachukuwa vipimo labda ya damu ili aweze kujua shida ni nini kisha baadaye huwa unaagizwa usubiri kwa muda mchache ili aweze kukuelezea matokeo.

Mwanamke mmoja mwenye shida ya ngozi kutokatoka kwenye mwili wake, ameitembelea hospitali moja hapa iliyoko karibu naye ili aweze kupata matibabu. Daktari amelishika mkono lake ili kuweza kuangalia tatizo ni nini.

Je, umesikia kuhusu dawa inayojulikana kwa kimombo kama Iron chelate. Dawa hii ni nzuri kwa kuwa haina sukari nyingi. Dawa hii inakusaidia kwa kuwa inapunguza uchovu na inasaidia kutengeneza viungo vya damu.

Hapo zamani kabla ya sodo kuja, wanawake walikuwa wanatumia vitambara kama vile blanketi au vitambaa ili kuzuia damu kupita lakini hivi sasa vituo vya afya vinasaidia wanawake na wasichana kwa kuwapa sodo.

Kutokana na mvua kubwa inayoshuhudiwa kunyesha hapa nchini Kenya, mito na ziwa, zilizoko karibu na wananchi zinafurika na kuathiri makao ya wananchi.

Je, umesikia kuhusu sabuni iliyotengenezwa na dawa za miti shamba za kiasili? Sabuni hii ya kuoga ina nguvu za kutibu athari za nguvu za giza, nuksi na mikosi, magonjwa ya ngozi, maumivu ya viungo na magonjwa mengineyo.

Mwanaume mmoja amekimbizwa hospitalini baada ya kuadhirika na moto. Mwanaume huyo amepelekwa na familia yake na wanamgojea hapo nje ili kusikia uamuzi wa daktari.

Wakati mwingine ni muhimu wewe kama mwanadamu uende hospitalini ukaangaliwe sikio. Hata ikiwa huumwi na sikio au hauna tatizo lolote na sikio, ni vyema uende daktari aangalie na aweze kukutolea uchafu na kukuoshea sikio.

Mtetemeko wa ardhi umeshuhudiwa katika maeneo kadhaa humu nchini. Na watu wamekusanyika kati ya mojawapo ya maeneo ambayo yameathirika ili kuja kuangalia na kupata suluhisho. Mtetemeko huo wa ardhi umeathiri afya ya watu kwani maji chafu imeelekezwa shambani mwao.

Kwa wanaume ambao wanajaribu kusuluhisha tatizo la nguvu za kiume, je umeharibu dawa ya Mtiki? Dawa hiyo inakusaidia kupata nguvu za kiume. Vilevile kuna dawa ya Mkoko ambayo inakusaidia kuchunga haja.

Unapotembelea hospitali, baada ya kumwona daktari na kumuelezea shida yako, kisha baada ya daktari kutambua ugonjwa ulionao, yeye hukuagiza umwongoje kwenye chumba ambacho utapewa dawa unayohitaji.

Elimu, ama kweli ni taa ya kisasa. Unapomchukua mtoto wako shuleni, anatangamana na watoto wengine ambao wametoka mahali au sehemu tofauti tofauti na pia wanatangamana na walimu. Wanaweza kufunzwa na kutambua kile ambacho hawajui na kuweza kuwasaidia kuwa watu wazuri wakiwa wakubwa.

Kama kuna kitu ambacho humfurahisha kila mwanamke ambapo anapojifungua ni kupata mtoto. Kwanza anapopata watoto mapacha, hii huwa furaha kubwa.

Kitambo, dawa zilizokuwa zikitumika zilikuwa za mitishamba na dawa hizi zilikuwa zinaaminiwa kutibu magonjwa zote mwanadamu anaweza kushikwa nazo na wakati mwingi ni wazee walikuwa na ujuzi wa kutumia dawa hizo za miti shamba.

Je, umepeleka mtoto wako hospitalini kupata chanjo? Chanjo ni muhimu kwa kuwa hukinga watoto dhidi ya kupata magonjwa mbali mbali kama vile TB au polio. Polio ni ugonjwa ambao usipokingwa unaweza kufanya mtoto aweze kuwa mlemavu.

Ni muhimu kunyunyizia shamba yako dawa ila usinyunyize dawa nyingi kupita kiasi kwa kuwa inaweza kuua mimea. Kunyunyizia dawa shamba husaidia kuondoa wadudu ambao hukula na kuharibu shamba kisha kufanya mimea kutoa mazao chache zaidi.

Unaposkia unaumwa na meno ni vizuri uende ukaangaliwe hospitalini kwani hospitalini kuna madaktari wa meno ambao wataweza kuangalia shida ni nini. Pia wataweza kukuoshea meno ili usiwe na shida yoyote.

Watu wa kitambo hasa wazee ndio walikuwa na ujuzi wa kutumia dawa za miti shamba. Dawa hizi zilikuwa zinatumika katika kutibu magonjwa mbalimbali. Dawa hizi yalikuwa yanaaminika kwa kuwa yalikuwa yanafanya kazi.

Wananchi wa eneo la magharibi wamejikusanyika kwa kuwa wamepigwa na butwaa baada ya kushuhudia mporomoka wa ardhi. Mporomoko huo wa ardhi, umeharibu mazingira yao na kuharibu mto uliopo hapo kando.

Katika kazi ya utabibu au udaktari ni vyema kuwa wewe kama daktari ujaribu kutengeneza maelezo nzuri au nia nzuri kati yako na mgonjwa wako. Hii itasaidia mgonjwa kuona kuwa wewe anaweza kukuelezea shida zake zote bila kuogopa na pia anaweza kukuamini.

Wakati mwingi mvua unaponyesha kupita kiasi husababisha mafuriko. Maeneo yanayoathiriwa na mafuriko ni kama vile Ahero amabyo inapatikana katika kaunti ya Kisumu. Mafuriko huharibu mimea shambani na pia husomba watu kuharibu nyumba zao.

Mgonjwa anapofanyiwa upasuaji wowote, daktari huhitaji ushirikiano baina yao na madaktari wengine na pia wauguzi. Hii huwasaidia kurahisisha kazi.

Wizara ya afya imewatumia wakaazi wa Migori wasaidizi ,maarufu Red Cross ili waje wawasaidie kupata huduma wanazohitaji katika kuvuka mto.

Unapopeana chanjo kama muhudumu wa afya kwa mgonjwa, ni muhimu kuzingatia kiwango cha dawa ambacho unampatia mgonjwa, usije ukampatia dawa mingi au dawa chache kwa kuwa yana madhara katika afya ya mgonjwa.

Wakati virusi vya korona, vilishuhudiwa hapa nchini, serikali pamoja na wizara ya afya, zilitoa masharti kuwa wananchi wote waje wapate chanjo dhidi ya virusi hivyo.

Mgonjwa anapofanyiwa upasuaji wowote kisha kupelekwa kwenye chumba cha watu walio mahututi madaktari hufanya juu chini kile wawezalo ili mgonjwa huyu aweze kupata nafuu kwa muda mfupi.

Dawa inayoitwa kwa kimombo, Ibrufen husaidia kupunguza makali ya kuumwa na kichwa. Vilevile, ni muhimu kuzingatia masharti, uliyopewa na daktari ukishapewa dawa. Usimeze dawa kupita kiasi au chache, dhidi ya ulivyoagizwa na daktari.

Wakati virusi vya korona vilivyotangazwa kufika hapa nchini Kenya, wizara ya afya ilikuwa inahimiza wananchi umuhimu wa kuosha mkono kwa kutumia maji safi na sabuni.

Hapa nchini kuna sehemu ambazo inaathiriwa na ukame. Sehemu hizi ni kama vile Wajia, Mandera na Garrisa ambapo, mvua unachukua mda mwingi kama haujanyesha. Na hii inaathiri wakaaji wa sehemu hizo kwa kua mifugo yao, pamoja na mimea yao, yanakufa kwa kuwa hayana maji.

Hapo zamani wazee walikuwa wanatumia vifaa mbalimbali vya kitambo kuweka dawa. Vifaa hivi, wazee hawa walikuwa wanazitengeneza wenyewe na kuweka dawa itakayotumika kuwatibu wagonjwa.

Sirikali ya Kenya, imeongezea wizara ya afya pesa ili waweze kununua vitanda vya wagonjwa. Vitanda hizi vitasambazwa katika kaunti kwenye hospitali ili kuwahudumia wagonjwa.

Je, unajua kupata chanjo si ya watoto peke yake bali pia ni ya watu wazima? Chanjo husaidia watu wazima au hata watoto kuwakinga dhidi ya magonjwa. Hivi sasa kuna chanjo ya kutopata ugonjwa wa virusi vya ukimwi.

Katika kila hospitali kuna mfereji unaotoa maji safi ambao mtu anaweza kunawa. Mifereji hiyo huwekwa mbele ya hospitali ili wagonjwa waweze kuitumia wakati ambapo wanapewa dawa au wakitaka kumeza dawa au vile vile pia wakitaka Kula.

Athari ya mafuriko ni wazi kila mahali. Mafuriko yamesababisha mazingira yakaharibika. Mafuriko yamesababisha mti ukaanguka. Mafuriko yamesababisha watu kusombwa na kuharibiwa kwa nyumba zao.

Peremende na biskuti yana madhara kwenye meno yetu. Ukizoea kula peremende au biskuti, meno inaanza kutoboka na kuwa na na shimo na inaanza kuoza, wakati mwingine unaanza kuumwa na meno na inabidi umemwona daktari wa meno, ukangolewa meno hiyo.

Mkasa wa moto huwa hautambui tajiri wala maskini. Moto huwangamiza mtu yeyote, na pia inaharibu makao yetu na vibanda vyetu ambavyo ndio biashara zetu tunazozitegemea.

Kama kuna kiungo cha mwili ambacho huuma zaidi ni meno ,unapoumwa na meno mtu huhisi maumivu makali na kwa hivyo mtu anaweza kuamua kuenda hospitalini kumwona daktari wa meno ili meno hiyo apewe dawa ama iweze kung'olewa .

Wazee wa zamani hasa wanawake walikuwa na ujuzi mwingi wa kutumia dawa ya miti shamba. Dawa ya miti shamba ilikuwa inaaminika kutibu magonjwa yote mwanadamu anaweza kuwa nayo.

Wahudumu wa afya mara nyingi uzuru miji na vijiji wakieneza kampeni kuhamasisha wananchi ili wapate chanjo dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Ili kuzingatia afya bora na usafi wizara ya afya inawahimiza watoto, wazazi pamoja na walimu kuwaelezea watoto wao umuhimu wa kunawa kwa kutumia maji safi na sabuni.

Moto yana athari nyingi katika maisha yetu na pia katika mazingira yetu. Moto inaweza kusababisha kifo na pia majeraha mbalimbali. Pia moto inaharibu mazingira yetu kwa kuwa inachoma mti, inachoma mimea na wanyama wanaopatikana kwenye mchanga. Tuwe makini ili tusianzishe moto kiholelaholela.

Ni furaha ya kila mama anapojifungua na kupata mtoto. Wewe kama mzazi unahitajika kupeleka mtoto wako kwenye kliniki, ili akaangaliwe hata ikiwa si mgonjwa.

Wakaazi wa Lodwar ambao wameathirika sana na ukame kwa muda mwingi wamejikusanyika ili kupokea msaada wa serikali. Serikali inawasaidia na vyakula pamoja na vyandarua vya kulalia ili wasipatwe na ugonjwa wa malaria.

Unajua kuwa kwa sasa unaweza kupata dawa ya kupaka sehemu ya mwili unapokuwa na maumivu. Dawa hii inajiita CBD. Dawa hii ni mzuri kwa kuwa imedhibitishwa na daktari.

Kama mama ni muhimu kupeleka mtoto wako kliniki ili achanjwe. Chanjo husaidia watoto ili wasipate magonjwa mbalimbali kama vile virusi vya TB .Watoto huanza kuchanjwa hata kwa miezi mitatu au miezi sita au hata miezi tisa.

Je, unajua kabla ya kupata chanjo ni muhimu kujua mbona unapata chanjo? Ni vyema kuwauliza daktari wanaokupatia chanjo umuhimu wa kupata chanjo na athari ya kutopata chanjo.

Ni muhimu kupata chanjo cha virusi vya covid-19. Chanjo hii inasaidia ili ata wakati unatangamana na watu wengine walio na virusi hivi, wewe uliyechanjwa hauwezi shikwa na virusi hivyo.

Mvua ulionyesha mwaka jana, umeshuhudiwa kuwa na mafuriko mengi. Miji na vijiji yaliathiriwa na mafuriko haya .Kwenye miji magari hayakuwa yanaweza kupita kwa sababu ya mafuriko.

Barabara kuu ya Nakuru kuelekea Nairobi inaonekana imepata ajali. Ajali ilikuwa baina ya lori ya kubeba mafuta na nisani. Wakaazi wa hapo wanaonekana kushuhudia ajali hiyo kwa kuwa wana kamera ili kurekodi yaliyotokea.

Wauguzi wa afya wameitembelea shule hapa jijini ili kuwaelezea wasichana jinsi ya kutumia sodo. Vile vile wamebeba sodo ili kuweza kuwasaidia watoto wasichana.

Wakati ambapo ugonjwa wa virusi vya korona vilitangazwa kuwa hapa nchini Kenya, wauguzi walikuwa wanavaa mavazi ambayo yanaweza kuwakinga ili wasipate ugonjwa huu.

Wengi wetu huwa tunasahau kuwa sikio ni kiungo cha mwili ambacho pia tunaeza enda hospitalini ili ikaangaliwe. Unaeza enda hospitalini ili ukaoshwe sikio au wakakuangalie kama uko na tatizo lolote. Iwapo una tatizo lolote, madaktari wataweza kukusaidia.

Kutokana na ongezeko ya maradhi ya virusi vya Ukimwi, serikali pamoja na wizara ya afya iliona vyema kuandaa mikutano au semina za kuwatenga wale walio na ugonjwa huo au wasiokuwa na ugonjwa huo ili kuwaongelesha dhidi ya kujikinga au kuendelea kupata madawa ikiwa una ugonjwa huo.

Serikali ya Kenya pamoja na wizara ya afya imetuma wasaidizi wa afya au wauguzi wa afya, ili watembee kote kote nchini kuwapa watoto chanjo. Sehemu hizi nikama vile Lodwar.

Kama mlezi, ni muhimu kupeleka mtoto wako kwenye kliniki, ili achanjwe dhidi ya magonjwa yanayoweza kufanya uso wake ufure, kwa kimombo unaojilikana kama measles . Ugonjwa huu huchanjwa mtoto akiwa katika umri wa miezi tisa.

Ugonjwa wa kuanguka maarufu kwa kimombo epilepsy sasa umepata dawa. Dawa hii itaweza kuwasaidia jumla ya wananchi au wagonjwa wanaoathiriwa na ugonjwa huu.

Mafuriko yamehadhiri makaazi ya watu kwa kuwa yamebomoa na kusomba vibanda vya watu ambavyo watu huenda kufanyia biashara ndogondogo. Vilevile, mafuriko hayo yameharibu nyumba za watu na kusomba kile ambacho walikuwa nacho nyumbani.

Wakati ambapo serikali na wizara ya afya inatoa taarifa kuwa wananchi mbalimbali wanafaa kuchanjwa. Wananchi hupokea ujumbe huo vizuri na wanajitokeza kwa wingi ili kupata chanjo hiyo.

Mwaka jana mafuriko yalishuhudiwa hapa nchini Kenya .Mafuriko hiyo yaliathiri wizara ya usafiri pakubwa sana .Magari hayakuwa yanaweza kupita kwa kuwa maji yalikuwa mengi barabarani.